Sanamu kadhaa zinaonyeshwa katika mistari miwili tofauti mbele ya duka. Sanamu hizo zina mavazi mbalimbali za rangi tofauti kwa ajili ya wateja kuziona na kutamani kuzinunua.

Hii ni ndani ya duka la mavazi ambalo lina nguo nyingi ambazo unaweza kununua. Nguo kawaida hupangwa kwenye rafu ili upatikanaji rahisi. Unaweza pia kupata mifuko ya mikono, kofia na viatu ndani ya duka.

Hii ni ndani ya duka la mavazi ambayo inaviatu vingu vya mitindo. Watu wanaweza kuja kununua viatu tofauti za ukubwa na rangi tofauti. Unawezi pia kupata nguo na mikoba katika duka. Maduka yanapatikana kwa kila mtu.

Hii ni ndani ya duka la mavazi ambayo ina nguo nyingi za mitindo. Watu wanaweza kuja kununua nguo tofauti za ukubwa na rangi tofauti. Unaweza pia kupata viatu na mikoba katika duka. Maduka pia yanapatikana kwa kila mtu.

Hii ni ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo na vifaa vinavyoonyeshwa ili ununue. Unaweza kununua nguo za rangi na ukubwa tofauti na viatu, kofia na mifuko. Bidhaa hizi zina bei nzuri.

Hii ni nje ya duka la nguo ambalo lina nguo nyingi ambazo unaweza kununua. Unaweza kupata nguo za rangi tofauti na ukubwa tofauti. Unaweza pia kupata mifuko, kofia na viatu ndani ya duka.

Hii ni mwanda mtindo ambayo imevaliwa vizuri na nguo nyekundu mapambo miwani na bendi ya kichwa ,pia kuna rafu ambayo ina ukubwa tofauti na maumbo mbalimbali ya miwani. Ni ndani ya duka la nguo ambapo nguo, mifuko na viatu mbali mbali huuzwa kwa watu.

Hii ni ndani ya duka la mavazi, naweza kuona nguo ambazo zimekunjwa na kupangwa pamoja na viatu vimewekwa kwenye rafu, watu huja na kununua nguo za ukubwa na rangi tofauti katika duka, unaweza pia kupata mikoba ya rangi tofauti huko.

Ninaona duka kubwa la nguo ambalo lina nguo nyingi ndani yake. Ni duka ambalo linauza nguo za mitindo au vifaa. Watu huja na kupata nguo tofauti za ukubwa na rangi tofauti .Unaeza pia kununua mikoba na viatu kutoka hapa.

Naweza kuona nguo ambazo zimepangwa vizuri kwenye rafu, ni duka dogo la kuuza nguo za mitindo au vifaa. Watu wanaweza kuja na kununua nguo tofauti za ukubwa na rangi tofauti dukani. Mikoba na viatu pia vinaweza kupatikana huko.

Hapa ni ndani ya duka la nguo ambapo nguo tofauti huonyeshwa kwa ajili ya wanunuzi. Unaweza kupata nguo za rangi na ukubwa tofauti. Ndani ya duka la nguo unaweza kupata viatu, kofia, vito na mifuko. Bidhaa hizi kawaida hupangwa kwenye rafu.

Hii ni mikanda ambayo inaonyeshwa ili uweze kununua ndani ya duka la nguo. Unaweza kupata mikanda katika rangi na ukubwa tofauti. Ndani ya duka la nguo unaweza kupata viatu, kofia na mifuko. Bidhaa hizi kwa ukawaida huwa na bei nzuri au wakati mwengine kwa bei iliyopunguzwa.

Hii ni ndani ya duka la nguo ambalo lina nguo nyingi ambazo unaweza kununua. Unaweza kupata nguo za ukubwa na rangi tofauti. Nguo ni mpya sana na zimetengenezwa kwa nyenzo za vitambaa vya hali ya juu.

Hii ni ndani ya duka la mavazi. Kuna nguo na mikoba ambayo imetundikwa ukutani na kuna rafu ambazo zina viatu. Watu wanaweza kuingia ndani na kuchagua nguo, mkoba au viatu wanavyopenda na kuvinunua.

Hapa ni nje ya duka la nguo ambapo nguo huonyeshwa ili ununue. Unaweza kununua nguo za rangi na ukubwa tofauti. Unaweza pia kupata viatu, kofia na mifuko. Bidhaa hizi kwa kawaida huwa kwa bei nzuri au wakati mwingine kwa bei iliyopunguzwa.

Hii ni ndani ya duka la mavazi. Kuna nguo nyingi kila mahali na kwenye rafu za nguo kuna mikoba. Watu wako ndani ya duka na wanaangalia nguo za kununua. Duka lina taa zinazofaa kwa watu kuona.

Hapa ni nje ya duka la nguo ambapo nguo huonyeshwa ili ununue. Unaweza kununua nguo za rangi na ukubwa tofauti. Unaweza pia kupata viatu, kofia na mifuko. Bidhaa hizi kwa kawaida huwa kwa bei nzuri au wakati mwingine kwa bei iliyopunguzwa.

Hii ni ndani ya duka la nguo ambapo kuna nguo zilizokunjwa na kuonyeshwa ili ununue. Unaw eza kununua nguo za rangi tofauti na ukubwa pamoja na viatu na mifuko. Bidhaa hizi zina bei nzuri na ya haki.

Naweza kuona duka la mavazi ndani ya jengo. Duka lina milango ya vioo na madirisha ambayo yana mabango juu yake. Kuna nguo nyingi tofauti za vipimo na rangi tofauti ambazo ziko ndani. Duka inaonekana kama ina mwanga mzuri ndani yake.

Ninaweza kuona nguo ambazo zimekunjwa na kupangwa pamoja kwenye duka la mavazi. Watu wanakuja na kununua nguo za ukubwa na rangi tofauti ndani ya duka. Unaweza pia kupata viatu na mikoba hapo.

Hili ni duka la nguo ambalo lina mwonyesha mitindo amevaa nguo nzuri. Watu wanaweza kuja na kununua nguo za ukubwa tofauti na rangi. Unaweza pia kupata viatu na mikoba katika duka. Bei ya nguo ni kawaida na nafuu katika duka.

Wanaume wawili na mwanamke wanatabasamu na kutazama kibao cha kidijitali. Wanaonekana kujadili biashara muhimu katika soko la magari . Mwanamume aliyevaa suti ya samawati anaonekana kuwa ndiye anayeuza magari hayo.

Ninaweza kuona gari mbili, moja nyeusi na nyingine nyeupe kwenye soko la magari. Ni soko ambapo magari yaliyotumika yananunuliwa na kuuzwa, mara nyingi katika mazingira yasiyo rasmi au ya wazi. Masoko ya magari ndio njia kuu ambayo watu hununua na kuuza magari yaliyotumika, haswa katika maeneo ambayo uuzaji ulionzishwa haupatikani sana.

Hili ni gari linaonekana safi na jipya, bazaa ya gari ni sokoni au mkusanyiko ambapo magari yaliyotumika hununuliwa na kuuzwa, ni mahali ambapo watu binafsi wanaweza kupata na kununua magari yaliyomilikiwa awali mara nyingi kwa bei iliyopunguzwa.

Ninaona gari jeupe limeegeshwa na inaonekana mpya na safi. Bazaar ya gari inarejelea mahali pa wazi ambapo magari yananunuliwa na kuuzwa. Ni eneo kubwa la magari au kundi la wauzaji wakionyesha magari yao kwa wanunuzi.

Hili ni gari ambalo liko nje na linauzwa. Bazaar ya gari ni soko ambapo magari yaliyotumika yananunuliwa na kuuzwa. Kimsingi ni mahali ambapo watu binafsi wanaweza kupata na kununua magari, mara nyingi kwa bei iliyopunguzwa.

Ninaona gari nyeusi ambayo ni safi sana na mpya, madirisha yaliyo nyuma ya gari yametiwa rangi, gari hili liko katika chumba cha maonyesho ambacho kina mwangaza mzuri kila mahali ili uweze kuona magari vizuri. Mahali huku pia inaonekana safi na nadhifu.

Hii ni ndani ya gari. Gari hili linaonekana safi na mpya. Soko la magari ni soko la wazi au uwanja mkubwa ambapo watu hununua na kuuza magari yaliyotumika. Ni mahali ambapo watu binafsi na wakati mwingine biashara hukusanyika ili kutoa aina mbalimbali za magari kwa wanunuzi.

Huu ni mfano wa gari la zamani na lina rangi nyeusi. Hili ni gari la kibinafsi ambalo linaweza kutumika kuwasafirisha watu wachache kutoka sehemu moja hadi nyingine. Vioo vya gari vimetiwa rangi ili watu walio nje wasiweze kuona ndani ya gari.

Ninaweza kuona gari ambayo inaonekana mpya na safi. Bazaar ya gari inarejelea mahali pa wazi ambapo magari yaliyotumika yananunuliwa na kuuzwa. Ni eneo kubwa la magari au kundi la wauzaji wakionyesha magari yao kwa wanunuzi ili wajadiliane kuhusu bei.

Hili ni gari nyeusi ndani ya solo la gari, ni sokoni au mauzo ya wazi ambapo magari mapya na yaliyotumika yanaonyeshwa na kuuzwa, mnunuzi anaweza kulipa gari kwa ukamilifu, au kununua gari kwa ununuzi wa kukodisha.

Hili ni gari la manjano kwenye chumba cha maonyesho. Mnada wa magari unarejelea soko au mauzo ya wazi ambapo magari mapya na yaliyotumika yanaonyeshwa na kuuzwa. Mara nyingi gari huuzwa kwa bei ya juu kwa sababu ina ubora wa juu.

Haya ni magari yaliyo nje na yanauzwa. Bazaar ya gari ni soko au mkusanyiko ambapo magari yaliyotumika yananunuliwa na kuuzwa. Kimsingi ni mahali ambapo watu binafsi wanaweza kupata au kununua magari mara nyingi kwa bei iliyopunguzwa.

Ninaweza kuona gari la kijivu ambalo limeegeshwa na linaonekana mpya na safi bazaa ya gari inarejelea tukio ama mahali ambapo magari yananunuliwa na kuuzwa. Ni sehemu kubwa ya magari ama kundi cha wauzaji wanaoonyesha magari yao kwa wanunuzi.

Hili ni gari la kijivu ambalo linaonekana jipya. Gari hili hutumika kusafirisha watu na hata wakati mwingine bidhaa hadi umbali wa mbali. Mara nyingi hutumika kama njia ya kibinafsi ya usafiri.

Haya ni magari mawili. Moja ni nyeusi na lingine ni la kijani. Magari yanaonekana safi na gari jeusi linatundu kwa nyuma. Hutumika kuwasafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hiki ni chumba cha maonyesho cha kuuza magari. Kuna magari meupe mapya kabisa yenye nembo na Nissan. Mazingira inaonekana nadhifu na safi na taa sahihi. Kuna wafanyakazi nyuma ya dawati la mapokezi ambao wamevalia nadhifu kama wataalamu. Wanatazama sehemu moja kwa mshangao.

Watu wanatembea na wengine wamesimama ndani ya soko. wananunua na kuuza bidhaa tofauti ,Kuna bidhaa kama vile vitunguu, nyanya na hata matunda. nyuma ya soko Kuna majengo marefu.

Naona rundo la ndizi sokoni zikiuzwa kwa wateja. Masoko huwa na shughuli nyingi kwa sababu wauzaji wanatangaza bidhaa zao na wanunuzi wanazinunua. Pia ni kelele sana. Wauzaji huuza bidhaa zao kwa bei ya juu kidogo, ili kupata faida.

Naona viatu vikipangwa sokoni vikiuzwa kwa wateja. Masoko huwa na shughuli nyingi kwa sababu wauzaji wanatangaza bidhaa zao na wanunuzi wanavinunua. Pia ni kelele sana. Wauzaji huuza bidhaa zao kwa bei ya juu kidogo ili kupata faida.

Hili ni soko ambalo watu huja kununua na kuuza bidhaa na huduma kulingana na mahitaji. Unaweza kupata bidhaa na ya haki. Masoko yanaweza kuwa ya kimwili au mtandaoni.

Tunaweza kuona mapambo tofauti vya rangi tofauti sokoni. Masoko huwa na shughuli nyingi za wauzaji kutangaza bidhaa zao na wanunuzi kuzinunua. Pia ni kelele sana. Wauzaji huuza bidhaa zao kwa bei ya juu kidogo ili wapate faida.

Hili ni soko ambalo watu huja kununua na kuuza aina mbali mbali za bidhaa na huduma kulingana na mahitaji yao. Unaweza kupata bidhaa kwa bei nafuu na ya haki. Masoko kawaida huwa na kelele na shughuli nyingi.

Hili ni soko ambalo watu huja kununua na kuuza bidhaa. Masoko mengine huwa na shughuli nyingi na sauti kubwa, huku watu wakizungumza kila upande. Wauzaji kwa kawaida huuza bidhaa zao kwa njia ambayo watapata faida. Unaweza kupata bidhaa nyingi sokoni kwa bei nafuu na ya haki.

Hii ni ndani ya soko ambalo lina bidhaa nyingi kama matunda ndani yake, soko ni njia ambayo ubadilishanaji wa bidhaa na huduma hufanyika kama matokeo ya wanunuzi na wauzaji kuwasiliana kati yao, moja kwa moja au kupitia mawakala wapatanishi, au taasisi.

Hili ni soko ambalo lina stendi tofauti zenye matunda na mboga tofauti za kuuza. Soko ni giza kwa sababu haina taa sahihi. Soko liko ndani ya jengo. Aridhi inaonekana kama iko na maji kidogo.

Hili ni soko ambalo lina bidhaa nyingi tofauti ambazo unaweza kuchagua kutoka, ni njia ambayo ubadilishanaji wa bidhaa na huduma hufanyika kama matokea ya wanunuzi na wauzaji kuwasiliana kati yao, moja kwa moja au kupitia mawakala wapatanishi au taasisi, masoko kwa maana halisi na ya haraka ni mahali ambapo vitu vinanunuliwa na kuuzwa.

Hili ni soko ambalo watu huja kununua na kuuza bidhaa kama nguo na huduma kulingana na mahitaji. Unaweza kupata bidhaa kwa bei nafuu na ya haki. Masoko yanaweza kuwa ya kimwili au mtandaoni.

Ninaweza kuona soko ambalo lina bidhaa nyingi kama matunda na mboga ili uje kununua. Ni nafasi ya wazi ambapo watu huja kununua na kuuza bidhaa. Masoko yanaweza kuwa ya kimwili au mtandaoni.

Hili ni soko ambalo lina watu wanaonunua na kuuza bidhaa. Soko linaweza kuwa eneo maalumu kama soko la mkulima au maduka makubwa, au mfumo mpana kama soko la hisia au soko la mtandaoni. Watu wanaweza pia kupata bidhaa kwa bei nzuri wanapoenda sokoni ambayo inaweza kuwasaidia kuokoa pesa.

Hili ni soko ambalo lina bidhaa nyingi kama mboga. Kwa kawaida watu huja kununua au kuuza bidhaa. Muuzaji huuza bidhaa zao kwa bei ya juu kidogo ili kupata faida. Masoko kwa ujumla huwa na shughuli nyingi na sauti kubwa.

Naweza kuona soko ambalo lina bidhaa nyingi kama vile vitu ili hukuja kununua. Ni mahali ambapo watu hukuja kununua na kuuza bidhaa. Soko pia limejaa huduma tofauti. Huduma kwa kawaida ni kwa bei ya haki au iliyopunguzwa.

Unaweza kuona sanamu tofauti za wanyama tofauti sokoni. Masoko huwa na shuguli nyingi na wauzaji kutangaza bidhaa zao na wanunuzi kuzinuanua. Pia ni kelele sana. Wauzaji huuza bidhaa zao kwa bei ya juu kidogo ili wapate faida.

Naniweza kuona soko ambalo lina bidhaa nyingi kama vitu ili ukuje kununua, ni mahali ambapo watu uja kununua na kuuza bidhaa, soko limejaa shughuli za biashara na kusafirisha bidhaa ni za ubora kwa juu na wa bei nzuri.

Hii ni mkunga wa ndizi ambazo zinaenda kusafirishwa hadi sokoni kuuzwa. Soko ni jukwaa ambapo wanunuzi na wauzaji huingiliana ili kubadilishana bidhaa na huduma. Kubainisha bei kupitia usambazaji na mahitaji. Inaweza kuwa eneo halisi, nafasi pepe, au hata mtandao wa mwingiliano.

Hili ni soko ambalo watu huja kununua na kuuza bidhaa kama vile vitu na huduma kulingana na mahitaji yao. Unaweza kupata bidhaa kwa bei nafuu na ya haki. Masoko huwa na watu wengi na huwa na shughuli nyingi.

Ninaona nyumba mbalimbali ambazo watu wanaweza kuja kukodisha ili wapate mahali pa kuishi. Huduma za mali isiohamishika zinajumuisha shughuli mbalimbali na usaidizi unaotolewa na makampuni ambayo yanawezesha ununuzi, uuzaji, ukodeshaji na usimamizi wa mali. Hii ni pamoja na huduma kama vile usimamizi wa mali, udalali wa mali isiohamishika na ujenzi.

Hili ni jengo ambalo lina vyumba ndani yake, watu huja na kukodisha nyumba iliwapate mahali pa kuishi, huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbali mbali na usaidizi unaotolewa na makampuni na watu binafsi ambao huwezesha shughuli, usimamizi na maendeleo yanayohusiana na mali isiyohamishika, ikiwa ni pamoja na ardhi, majengo na mali nyingine zinazohusiana na mali.

Hii ni ghorofa kubwa ambayo ina vyumba vingi ndani yake na imepakwa rangi nzuri yanatoa nyumba kwa ajili ya watu kukodisha na kuishi. Huduma za mali isiohamishika zinajumuisha shughuli mbalimbali za kitaaluma zinazo husiana na ununuzi, uuzaji, usimamizi na maendeleo ya mali isiohamishika.

Hili ni jengo kubwa ambalo lina vyumba vingi ndani yake. Huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbalimbali za kitaalamu zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, usimamizi na ukuzaji wa mali isiyohamishika.

Hili ni gorofa kubwa ambalo lina vyumba vingi ndani yake huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbali mbali za kitaalam zinazohusiana na ununuzi, uuzaji na usimamizi na ukuzaji wa mali isiyohamishika.

Hili ni ghorofa kubwa ambalo lina vyumba vingi ndani yake. Huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbalimbali za kitaalamu zinazohusiana na ununuzi, uuzaji, usimamizi na ukuzaji wa mali isiyohamishika.

Ninaweza kuona jengo kubwa ambalo lina vyumba vingi ndani yake. Inawapa watu nyumba ya kukodisha na kuishi. Huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbalimbali zinazolenga ununuzi, uuzaji, ukodishaji, usimamizi na usaidizi wa jumla wa mali isiyohamishika.

Hili ni jengo ambalo lina vyumba ndani yake. Watu wanakuja kukodisha nyumba ili wapate mahali pa kuishi. Huduma za mali isiohamishika hujumuisha shughuli na usaidizi mbalimbali unaotolewa na makampuni na watu binafsi, ambao huwezesha shughuli, usimamizi na maendeleo yanayohusiana na mali isiohamishika. Ikiwa ni pamoja na ardhi, majengo na mali nyingine zinazohusiana na mali.

Ninaona jengo kubwa ambalo lina vyumba vingi ili watu waje kukodisha mahali pa kuishi. Huduma za mali isiyohamishika ni pamoja na shughuli mbalimbali na usaidizi unaotolewa na makampuni ambayo yanawezesha ununuzi, uuzaji, ukodishaji na usimamizi wa mali, hii ni pamoja na huduma kama vile usimamizi wa mali, udalali wa mali isiyohamishika na ujenzi.

Unaona nyumba ambazo zimejengwa katika eneo zuri, huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli zinazohusiana na kununua, kuuza, kukodisha na kusimamia mali isiyohamishika, pamoja na mali ya makazi na biashara, wanatoa makazi kwa watu wanaohitaji.

Hili ni jengo refu ambalo linaonekana kama lina vyumba vingi ndani yake. Watu wanaeza kuja na kukodesha chumba ambacho kinapatikana. Jengo hilo linatoa makaazi kwa watu wengi na kumsaidia mmiliki kupata mapato.

Naweza kuona nyumba mbalimbali zinazouzwa. Huwapa watu nyumba ya kupanga na kuishi. Huduma za mali isiyohamishika hujumuisha shughuli mbalimbali zinazolenga ununuzi, uuzaji, ukodishaji, usimamizi na usaidizi wa jumla wa mali isiyohamishika.

Ninaona jengo refu lenye ghorofa nne. Watu wanaweza kuingia na kukodisha mahali pa kuishi. Jengo ni kahawia na zuri kwa nje. Kuna reli barazani kuwaweka watu salama.

Hii ni maduka makubwa ambapo watu huja kununua bidhaa. Ni eneo lililojengwa maalum; ambayo ina maduka na mikahawa, ambapo watu wanaweza kutembea kati yao na ambapo magari hayaruhusiwi. Unaweza kupata bidhaa zote unazohitaji ndani kwa bei nzuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa ambapo unaweza kupata bidhaa mbalimbali chini ya paa moja. Bidhaa kawaida hupangwa kwenye rafu kulingana na kazi na bei zao. Unaweza kupata bidhaa za ubora wa juu na ambazo zina bei nzuri.

Hii ni ndani ya duka kuu ambayo ina bidhaa mbali mbali chini ya paa moja. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kulingana na bei na utendaji. Bidhaa kwa kawaida ni za ubora wa juu na bei ya haki au bei iliyopunguzwa.

Ninaweza kuona viatu vingi kwenye duka kubwa, maduka makubwa kawaida hutoa aina tofauti za bidhaa chini ya paa moja. Bidhaa zimepangwa kulingana na kazi zao ili iwe rahisi kwa mteja kuzipata. Bidhaa zina ubora wa juu na bei ya haki.

Hii ni ndani ya duka kuu ambayo ina bidhaa mbalimbali ambazo watu wanaweza kununua kwa urahisi. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kulingana na bei, mahitaji na utendaji. Maduka makubwa pia yanaweza kuwa mtandaoni jambo ambalo hufanya iwe rahisi kwa watu kununua bidhaa nyumbani kwao.

Hii ni ndani ya duka kuu. Kuna friji ambayo ina bidhaa tofauti za maziwa ndani. Friji hii ina taa ili uweze kuona ni bidhaa gani inayotoa. Inatumika kuweka vitu vilivyo ndani safi na baridi.

Hii ni ndani ya duka kubwa ambapo unaweza kupata bidhaa mbalimbali chini ya paa moja. Bidhaa kawaida hupangwa kwenye rafu kulingana na kazi yao. Unaweza kupata bidhaa za ubora wa juu na bei nzuri huko.

Naweza kuona rafu zilizojaa vitu vya kununua. Hii ni ndani ya duka kubwa ambalo lina taa nzuri ili uweze kuona vizuri. Juu ya vitu hivyo kuna ubao inayosema kuwa vitu hivyo vipo kwenye bei iliyopunguzwa.

Hii ni duka kuu ambayo ina mengi mazuri kwako kununua. Ni duka kubwa la reja reja linaloendeshwa kwa msingi ya huduma binafsi, kuuza mboga, mazao mapya, nyama, mkate, na bidhaa za maziwa. Na wakati mwingine, aina mbalimbali za bidhaa zisizo za chakula.

Hii ni ndani ya duka kuu ambayo ina bidhaa mbali mbali kwa ajili ya wewe kununua . Wateja wanaweza kununua kila kitu ikiwa ni pamoja na bidhaa za mboga , mkate , mayai , nyama, vinywaji na bidhaa nyingine nyingi chini ya paa moja.

Hii ni ndani ya duka kuu ambayo ina bidhaa mbalimbali chini ya paa moja. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kulingana na bei na utendaji. Bidhaa kwa kawaida ni za ubora wa juu na bei ya haki au bei iliyopunguzwa.

Hii ni ndani ya duka kikuu. Ina bidhaa nyingi ndani yake kama friji, baiskeli, meza na mengi mengine. Bidhaa hizi kwa kawaida hupangwa kulingana na kazi zao ambayo inafanya iwe rahisi kwa watu kuzipata. Bei pia ni ya haki ambayo huvutia watu kununua bidhaa zao.

Hii ni ndani ya duka kubwa ambalo lina bidhaa mbalimbali ambazo watu hununua kwa urahisi. Bidhaa zimepangwa kwenye rafu kulingana na bei na utendaji. Maduka makubwa pia yanaweza kuwa mtandaoni.

Hii ni ndani ya duka kuu ambayo ina bidhaa nyingi. Duka kuu ni duka kubwa ambalo wateja wanaweza kununua kila kitu ikijumuisha bidhaa za mboga, chakula kikuu, vinywaji na bidhaa zingine nyingi, chini ya paa moja. Ubora wa bidhaa ni nzuri na bei ni ya haki.

Hii ni ndani ya duka kuu ambapo unaweza pata bidhaa mbalimbali. Bidhaa kawaida hupangwa kwenye rafu kulingana na kazi na bei zao unaweza kupata bidhaa za ubora wa juu ambazo zina bei nzuri.

Hii ni duka kikuu ambayo inajaa rafu ambazo zina vitu mbalimbali vya kuwauzia wateja, bidhaa katika maduka makubwa zina ubora wa juu ikilinganishwa na maduka madogo, vitu kwa kawaida hupangwa katika visiwa vyao ili watu waweze kuvipata kwa urahisi.

Hili ni ndani ya duka kuu ambapo unaweza kupata bidhaa mabalimbali. Bidhaa kwa kawaida hupangwa kwenye rafu kulingana na kazi zao, bei na pia upatakanaji. Unaweza kupata bidhaa ubora wa juu ambazo zina bei nzuri.

Hii ni ndani ya duka kubwa. Duka kuu ni duka la kujihudumia linalotoa aina mbalimbali za vyakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani zilizopangwa katika sehemu. Ina bidhaa bora yenye bei nzuri.